Mtoto mmoja wa kike anaonekana akiwa ameketi, ana tabasamu usoni. Ameketi mbele ya tarakilishi huku akishika kalamu mkononi akiandika daftarini. Juu ya meza kunaonekana pia kalamu tatu kando yake. Nywele zake ni fupi na nyeusi mno. Inawezekana anajifunza au anaongea.

Skrini ya kompyuta na nembo ya elimu mtandaoni. Nembo inaonyesha kompyuta na alama za tiki ikimaanisha kukamilika kwa masomo mtandaoni. Maneno elimu mtandaoni yanaonyesha wazi mada ya picha. Rangi katika picha ni nyepesi na zinazovutia zinazofanya iwe rahisi kusoma. Picha hii inaweza kutumiwa kuhamasisha watu kushiriki katika masomo mtandaoni.

Tarakilishi ya mpakato uko juu ya meza, kando yake kuna vitabu vitatu. Vitabu hivyo vina jalada gumu na mgongo mwekundu. Nyuma kuna rafu za vitabu zilizofifia. Mwangaza wa jua unaonekana ukiangazia picha.

Msichana mdogo ameketi akiandika. Anaonekana kuwa makini na kazi yake. Kalamu iko mkononi mwake na anaandikia kwenye daftari jeupe. Kuna kompyuta kibao karibu naye na katika meza kunaonekana kuwa na mpira mdogo.

Msichana mdogo akiwa ameketi kwenye meza akitumia kompyuta ndogo. Anaonekana kuwa anashiriki katika masomo au shughuli za kujifunza kwa njia ya mtandao. Amevalia vipazasauti vya maskioni na anaonekana akitazama skrini ya kompyuta. Juu ya meza kuna kinywaji, kalamu na karatassi karibu naye. Nyuma yake kuna mimea na rafu za vitabu katika chumba chenye mwanga.

Shambani ya dunia inaonyesha watu wengi wameunganisha, mistari inaonyesha uhusiano kati ya watu na mabara, picha za watu zinaonyesha nyuzo na mitindo tofauti, chini ya ramani kuna vifaa vya teknolojia, kama, tarakilishi, simu janja na, pia, yanaonekana, ishara mbali mbali zinaonyesha mawasiliano ya kimtandao.

Mwanamke anaonekana akifanya kazi mezani, ana tabasamu usoni mwake. Amevaaa shati ya samawati na amevalia miwani pia. Anaandika kwenye daftari huku pia akiangalia tarakilishi ya mapaja. Kuna kikombe na vitu vingine mezani. Yuko ndani ya chumba chenye ukuta mweupe.

Mwanamke anafanya kazi kwenye kompyuta ndogo akitumia jukwaa la e-learning. Nyuma yake kuna madirisha mengi yanayoangaza yakionyesha mazingira ya kisasa. Programu kwenye skrini hayo yanaonyesha video, michoro na vipimo vya kujifunzia. Mwanamke anaonekana mwenye furaha na kuridhika na uzoefu wake. Hii inaonyesha jinsi teknolojia inavyoweza kuboresha elimu.

Binti ameketi mbele ya tarakilishi mpakato. Anaonekana akiwa makini mno. Kwenye kioo cha tarakilishi kuna mwalimu. Binti anaonekana akiandika kwenye daftari. Juu ya meza kuna simu ambayo imelala kando ya tarakilishi. Anaonekana akijifunza kwa njia ya mtandaoni.

Wanafunzi wawili wanaonekana wakiwa wamekaa kwenye ngazi, wanafunzi hawa ni wasichana. Wote wanatumia tarakilishi ndogo ya mapaja. Ngazi zinaonekana kuwa za kisasa na zenye kioo. Wote wamejishughulisha na vifaa vyao. Ni mazingira ya utulivu ya kusoma.

Mwanamke anaonekana amesimama akimuelekeza mwanaume kitu kwenye tarakilishi. Kuna tarakilishi mbili, moja kubwa na nyingine ndogo. Wote wawili wamevalia nguo na kawaida na mwanamke ana nywele zilizosokotwa. Inaashiria kazi za ofisi au kujifunza.

Mtu amekaa mezani akitumia kompyuta mpakato. Juu ya meza kuna vitabu, simu ya mkononi na kikombe cha kahawa. Mtu huyu amevaa sharti ya karoti na anaonekana akisoma juu ya meza inayoonekana kuwa ya mbao. Mazingira yanaonekana kuwa ya utulivu na ya kufanya kazi.

Chumba cha darasa lina wanafunzi wawili ambao ni wasichana wanaonekana wakitabasamu. Mmoja ana nywele ndefu na mwingine fupi. Wamekaa karibu na tarakilishi ndogo. Chumba kinaonekana kuwa cha kisasa na safi mno.

Mtoto anaonekana ameketi mbele ya tarakilishi huku akimsikiza mwanamke mmoja kwenye tarakilishi hio akiongea. Meza ya mbao inaonekana imetandazwa vizuri. Kuna mimea midogo kwenye meza hii. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu. Inaonekana kuwa masomo au mkutano baina ya watu hawa wawili inaendelea.

Wanafunzi wadogo wamesimama juu ya vitabu vikubwa; kila mmoja akitumia kifaa cha kidijitali kujifunza kupitia mpakato na skrini kubwa zinaonyesha video ya mafunzo. Mtandao wa intaneti unawasaidia kufikia maarifa mbalimbali. Vitabu vya kawaida vimachanganyika na teknolojia ya kisasa elimu kuonyesha elimu, inapatikana popote kwa urahisi na haraka.

Kitanda kiwetandikwa vizuri tayari kulaliwa. Kina godoro jeupe na mashuka meupe. Pia kuna mito miwili mieupe na mbao za kitanda zinaonekana kuwa za rangi ya kahawia. Chumba kinaonekana kuwa tulivu na mwanga unaangaza kwa upole.

Wanafunzi wanaonekana wakiwa darasani, wanatumia tarakilishi zilizopangwa kwenye meza. Wamevalia fulana za rangi ya chungwa. Kuna bango kubwa ukutani. Mwalimu anaonekana kwa umbali, ni kama maabara ya tarakilishi au darasa la teknolojia.

Mwanga hafifu inaonekana ukitokea ndani ya chumba chenye meza na viti. Kuna rafu za vitabu upande mmoja. Ukuta wa chumba una rangi ya samawati. Taa zinaonekana kwenye dari. Chumba kinaonekana kuwa maktaba na sakafu ina na rangi ya kijani.

Wachezaji wa mpira kandanda wanaonekana uwanjani. Wamevaa jezi ya rangi tofauti ,nyeusi na nyekundu. Mpira wa miguu unaonekana katikati ya wachezaji ambao wako kwenye nyasi kijani kibichi. Kwa mbali kuna majengo na miti mingine. Inaashiria mchezo wa soka unaoendelea.

Chumba chenye vitabu na madawati yaliyo na rangi ya hudhurungi. Kuna rafu kubwa zilizojazwa vitabu vingi. Madawati na viti vimepangwa kwa ajili ya kusoma. Kuna madirisha mawili yenye nondo. Chumba kinaonekana kama maktaba ya shule.

Chumba kidogo kimepangwa kwa urahisi. Kitanda kimoja kipo kando ya ukuta. Runinga ya zamani imewekwa mezani. Picha kadhaa zimebandikwa kutani. Kunaonekana kuwa na vitu vichache ndani. Chumba kinaonekana kuwa cha mtu mmoja.

Sehemu ya ndani ya chumba cha ukumbi mkubwa wa mikutano lakini haina watu. Viti vingi vimepangwa kwa safu. Jukwa dogo lina milango mekundu katika sehemu ya nyuma. Ukumbi unaonekana kuwa safi na mpana, madirisha yanatoa mwanga wa kutosha pengine ni kwa ajili ya hafla.

Chumba kidogo cha kisasa. Ina runinga iliyoning'inia ukutani. Kuna meza cha kusomea na kiti. Rafu za vitabu na makabati zinaonekana kwa wazi. Mto wa manjano umewekwa kwenye sofa. Ni chumba chenye mpangilio mzuri.

Chumba cha kulala chenye vitanda vingi, kila kitanda kina neti nyeupe cha kuzuia mmbu. Godoro ya zambarau inaonekana ikiwa imepangwa kwa usawa. Sakafu inaonekana kuwa na saruji ya rangi ya hudhurungi. Mlango mmoja unaonekana mwishoni wa chumba na ina rangi ya samawati. Ukuta unaonekana kuwa na rangi nyeupe.

Ukumbi wenye viti na meza. Kuna madirisha yenye mapazia ya samawati. Dari ina muundo wa mraba. Meza za mbao zimepangwa kwa utaratibu zinazoonekana kuwa safi mno. Ni mahali pa kusomea au kufanyia kazi. Inaonekana kama maktaba au chumba cha mikutano.

Mchezo wa kuogelea yenye waogeleaji wanaruka ndani ya maji. Kuna kamba za rangi ya kutenganisha njia ndani ya maji. Watazamaji wamekaa chini ya hema ya rangi ya nyeupe. Hema zina rangi nyekundu na samawati. Ni mashindano ya kuogelea.

Maktaba iliyojaa vitabu. Rafu za mbao zimejaa vitabu vingi. Watu kadhaa wanaonekana hasa kuwa wasichana wakichagua vitabu. Mmoja wao ana nywele ndefu za dhahabu, mwingine amevaa hijabu nyeusi. Ni mahali pa kusoma au kujifunza.

Darasa lenye madawati ya mbao yamepangwa kwa safu. Kuta za darasa ni za rangi ya hudhurungi. Kuna ubao mkubwa mweusi ukining'inia mbele ya darasa. Dirisha tatu kubwa zinaonekana zimejipanga ukutani upande mmoja. Mwangaza mwingi wa mchana unaingia kupitia madirisha hayo. Darasa linaonekana kuwa tupu, hakuna wanafunzi wala walimu.

Chumba cha kulala chenye vitanda vingi. Vitanda vya gorofa vimepangwa kwa safu. Dirisha linaonekana kando ya hiyo ukuta, pazia zenye maua zimefunika dirisha hii. Chumba kinaonekana kuwa cha bweni au hali ya chumba inaonyesha matumizi ya pamoja.

Chumba cha mikutano ya kisasa inaonekana ikiwa na meza kubwa ya mbao iliyo na viti. Meza hii ina rangi ya kahawia huku viti zake zina rangi nyeusi. Tarakilishi kubwa inaonekana ikiwa imening'inia ukutani. Taa za mraba zinaonekana kwenye dari. Ubao mweupe upo karibu na runinga.

Wasichana wawili wanaonekana wakicheza mchezo wa hockey . Mmoja amevalia fulana nyekundu na suruali nyeusi, huku mwingine amevalia fulana nyekundu pia, na fulana nyingine ya samawati juu yake. Wote wanakimbia kwenye uwanja wa kijani, kila mmoja akiwa na kijiti cha mchezo huo mkononi. Mpira mdogo wa rangi ya machungwa unaonekana chini.

Chumba cha malazi chenye vitanda vya gorofa vilivyopangwa kwa mstari, kila kitanda kina magodoro na mashuka baadhi yakiwa na blanketi za kijani. Kuna madirisha ambayo yanaonekana kuleta mwangaza wa asili. Mandhari hii inaonyesha bweni au chumba cha kulala wanafunzi katika taasisi ya elimu kama shule ya bweni au chuo.

Ukumbi wa jengo na ngazi ndogo yenye mizuizi cha samawati , milango na madirisha yanaonekana mbele kwa wazi, dari ya bati inaonekana juu, mazingira ya nje yana miti na mimea, inaeza kuwa shule au jengo la ofisi.

Sehemu ya ndani ya chumba cha kulalia inaonekana ikiwa na kitanda cha ghorofa, kitanda ya chini ikiwa na godoro la samawati, huku la juu likiwa na godoro ya rangi ya nyekundu. Chumba kina kuta za samawati hafifu. Kuna dirisha lenye pazia katika upande wa kulia, inaonekana kama chumba cha kulala.

Chumba kina vitanda vitatu vya wagonjwa, kila kitanda kina mashuka na blanketi, mapazia ya samawati, imefunika baadhi ya vitanda, kuna kiti kimoja karibu na kitanda, sakafu ina vigae vya rangi ya kijivu, na dirisha moja unaonekana katika, upande mmoja.

Dawati zimepangwa kwa mpangilio mzuri darasani. Kuta zimechorwa kwa rangi ya samawati na nyeupe kwa mchanganyiko. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga mwingi kuingia kwenye viti vya wanafunzi, vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao. Ukuta wa mbele una michoro na maandishi ya kielimu. Mazingira ni safi yanayofaa kwa kujifunzia kwa utulivu.

Darasa ndogo inaonekana kuwa na mwalimu ambaye amesimama mbele ya ubao mweupe akiandika au akielezea kitu. Amevaa sweta nyeusi na suruali nyeupe. Wanafunzi wachache wameketi kwenye madawati wakisikiliza mwalimu. Wanaonekana kuwa wako makinifu. Darasa linaonekana kwa rahisi na kuta nyeupe. Ntaa inaonekana juu. Kuna mlango upande mmoja wa darasa.

Chumba kidogo inaonekana kuwa na vitanda viwili vya kupanga. Kuta inaonekana kuwa na rangi ya manjano ikiwa na dirisha moja yenye pazia. Mtu mmoja anaonekana ameketi akiwa amevalia nguo ya zambarau. Shuka zilizopigwa mistari na miraba inaonekana kuwa imetandikwa kwenye vitanda. Mkoba mmoja umetundikwa katika vitanda vya juu.

Uwanja wa mpira unaonekana kuwa umejaa wachezaji. Sehemu ya uwanja una nyasi na eneo lingine iliyodungwa rangi ya kahawia. Watu wanaonekana kuwa wamevalia jezi na goli la mpira linaonekana sehemu ya nyuma. Miti mirefu pia inaonekana nyuma na unyevu linaonekana kwa uwanja wa michezo.

Wasichana watatu wanaonekana wakiwa ndani ya chumba. Mmoja ambaye ameketi katika kitanda ya juu, halafu mwingine yuko chini amelala, mwingine amesimama akiwa akitumia simu. Kuna kabati ya rangi ya kijani ambayo imepangwa nguo na viatu kwa unadhifu.

Mchezo wa mpira wa wavu, unaonekana ukiwa na wachezaji wawili wakiruka kufunga mpira. Mchezaji mmoja amevalia jezi samawati iliyo na nambari ya kumi na mbili, nyuma yake. Mwingine amevalia jezi ya kijani na nyeupe. Mpira wa manjano na samawati huko hewani. Mashabiki wanaonekana kwa umbali.

Basi la shule lina rangi ya manjano na nyeusi. Mapambo madogo mekundu na nyeupe yanaonekana mbele ya basi hii. Basi limeekwa kwenye eneo la wazi la nyasi. Magari mengine yanaonekana kwa umbali, nyuma ya basi hii. Anga limeonekana kuwa na mawingu kidogo.

Lango kuu la chuo kikuu cha Kenyatta lina maandishi yaliyoandikwa wazi juu la daraja la kifahari. Eneo hili linaonekana kua safi mno. Kuna majengo yenye madirisha makubwa na pana kando nyuma ya lango hili. Muundo wa kisasa wa lango unaonyesha twasira ya taasisi ya hali ya juu. Mazingira yanatia moyo kwa ajili ya elimu ya juu na utafiti.

Chumba cha kulala chenye kitanda kimoja. Kitanda kina shuka nyeupe na mto mmoja. Kuna pazia jeupe yenye michoro ya samawati kwenye dirisha. Sakafu ina vigae vyenye nakshi ya kahawia. kuna taulo jeupe ambalo limening'inia ukutani. Inayoashiria chumba cha kulala rahisi au cha hoteli.

Chumba chenye vitanda vingi. Ni vitanda vya ghorofa vilivyopangwa mstari. Kila kitanda kina godoro na pengine blanketi iliyokunjwa. Kuna dirisha lenye pazia upande wa kushoto. Sakafu ina vigae vyenye nakshi fulani.

Darasa tupu lenye viti na meza. Viti na meza vimepangwa kwa safundi ndefu. Sakafu imefunikwa na zulia ya kijani kibichi. Kuna madirisha makubwa mbele yanayoonyesha miti. Darasa linaonekana kuwa tayari kwa masomo.

Chumba kikubwa chenye vitanda inaonekana ikiwa na ukuta umepakwa rangi ya zambarau na sakafu ni nyekundu. Vitanda vimepangwa mstari na vina magodoro mepesi. Kuna mito ya rangi mbalimbali juu ya vitanda. Kuna meza ndogo nyeupe kando ya kitanda kimoja.

Vitanda vya ghorofa viwili vimepangwa ndani ya chumba kidogo. Kila kitanda kina godoro lenye mashuka safi na rangi tofauti. Ngazi ambayo imeunganishwa kwa kila ghorofa ya juu. Sakafu inaonekana kuwa safi na imetengenezwa kwa mbao au sakafu ngumu. Katikati kuna kapu la plastiki la kuhifadhia vitu vidogo. Chumba ni kidogo lakini kinatosha kwa matumizi ya malazi ya wanafunzi.

Darasa tupu lenye viti na meza. Ubao mweupe umening'inia ukutani na ina rangi ya nyeupe. Ukuta una rangi ya kijani kibichi, inaonekana kama darasa la shule. Hakuna wanafunzi wala walimu ndani.

Madawati mengi yaliyopangwa kwa mistari na kila dawati lina kiti katika darasa. Madawati yana rangi nyeupe na viti vina rangi nyeusi. Darasa linaonekana kuwa tayari kwa wanafunzi lakini hakuna watu kwenye picha. Inaonekana kuwa ndani labda kwenye shule au chuo.

Wanafunzi wamekaa kwenye dawati. Wamevalia sare za shule ambavyo ni za rangi za buluu na nyeupe. Mwalimu ambaye amevalia suti ya kijivu amesimama karibu na mwanafunzi mmoja. Kuna watu wengine, pia wanaonekana nyuma ya darasa, labda walimu wengine wanaonekana kuwasimamia wanafunzi wakifanya mtihani.

Mwanaume amevaa fulana nyekundu akiruka hewani huku akijaribu kuingisha mpira kwenye kikapu. Mwanaume mwingine amevaa kofia nyekundu na shati jeupe amesimama akiangalia. Watu wengine wamevaa jezi ya samawati na nyeupe wanaonekana nyuma. Kikapu cha mpira unaonekana kikiwa kimeshikiliwa na chuma. linaonekana kwa uwanja wa mchezo. Jua linaangaza kuunda vivuli.

Wanafunzi wengi wamesimama wakiwa wamevalia sare za shule. Sare zao zina rangi ya kijani na nyeupe. Wanafunzi wamekusanyika katika eneo linaonekana kama ukumbi au kanisa. Viti vimepangwa mbele yao na wanafunzi wanaonekana wameinama labda wanaomba au kuimba.

Wanafunzi wawili wamesimama nje mbele ya mradi wa sayansi ,wanafunzi hawa wawili, wamevalia sare, mmoja mvulana, mwingine msichana. Wanafunzi wengine wanaonekana nyuma wakitembea kwenye uwanja wa shule hiyo. Kuna hema nyeupe juu yao, ikimaanisha kuwa mradi huo unaonyesha nje, hii inaonyesha mazingira ya shule ya pili labda wakati wa maonyesho ya sayansi au mradi mwingine wa shule.

Mwanamke na mtoto wanatazama tarakilishi ya pajani. Mtoto ana nywele fupi za kikuruto na anatazama kwa makini. Mwanamke amevaa kilemba kichwani na yupo karibu na mtoto. Wote wawili wanaonekana kujihusisha na kinachoonyeshwa katika tarakilishi hiki. Inawezekana kuwa wanajifunza au kufanya kazi pamoja.

Mwanamke na watoto darasani, mwanamke amevaa rinda la rangi ya machungwa na skafu nyeupe. Wote wanaonyeshana ishara ya vidole inawezekana wanahesabu au wanafundisha. Watoto wamekaa mbele ya mwanamke. Ukuta wa darasa unaonekana kuwa na mabango.

Wanaume wawili wanaonekana wakitazama tarakilishi mpakato. Mmoja ana nywele za dhahabu na ametabasamu sana. Amevaa shati ya samawati na anabonyeza vitufe vya tarakilishi. Mwingine anamtazama kutoka mgongoni akiwa amevaa shati ya kijivu. Nyuma yao kuna ukuta wenye rangi mbalimbali.

Kijana ameketi mbele ya tarakalishi ya mpaja . Amevaa shati ya manjano na ameketi kwenye kiti. Anaandika kitu kwenye daftari lililo mbele yake. Kuna kikombe na vitu vingine mezani. Tarakilishi inaonyesha cheti. Anaonekana akifanya kazi au anajifunza.

Mvulana na mwanamke wanaonekana wakichora. Mvulana huyo amevalia shati ya manjano na ameshikilia brushi mkononi mwake akichora. Mwanamke huyu anaonekana akimsaidia na kumwagiza kwa umakini katika uchoraji huu. Mvulana huyu anaonekana kuwa na changamoto za kiakili na mwanamke anamfundisha akimsaidia katika shughuli ya uchoraji.